Kilimo cha mazao ya biashara ndani ya nyumba ya kijani, mimea yenye rangi ya kijani ikiwa ndani ya mifuko yenye udongo na yenye matunda mekundu, watu wawili wakichuma mazao hayo ambayo ni nyanya.

Mimea midogo ya kijani iliyo ndani ya mabomba makubwa meupe yasiyo na udongo, yaliyo na maji, njia hii huitwa kilimo cha haidroponic au kilimo maji.

Mtu akitembea katikati ya shamba la mimea, iliyopo ndani ya nyumba ya kijani katika ardhi yenye rangi nyekundu au kahawia yenye mistari mirefu kwa ajili ya kilimo cha kiwandani.

Sehemu ya ndani ya nyumba ya kijani, iliyojaa mimea midogo ya rangi ya kijani, yaliyolimwa kwa mstari kwa ajili ya kilimo cha kiwandani, na mtu mmoja akifanya kazi.

Mandhari ya asili yenye mto mdogo au kijito kinachopita kwenye ardhi ya mchanga au udongo wa kahawia, pembezoni kuna miti iliyojipanga kwa safu nyuma ya mimea kuna mlima mkubwa na anga juu nina mawingu meupe yaliyotawanyika kwenye bluu safi.

Shamba lenye mimea midogo iliyopandwa kwa mistari mirefu inayokuzwa mahususi kwa uzalishaji wa mbegu, pamoja na mfumo wa umwagiliaji wa matone, unaoashiria matunzo makini yanaohitajika kwa mimea ya mbegu.